Mimea ya aina ya ndizi ambapo ni ya rangi ya kijani. Pia juu kunaonekana anga.

Mkulima ambaye anapanda mimea kwenye shamba . Nyuma yake kuna mmea ya ndizi . Yeye anatazama kwenye alivyopanda mimea vingine.

Kifaa ambacho kinatumika kukama ng'ombe , kifaa hiki kimewekwa kando ya ng'ombe huku matiti ya ng'ombe imewekwa katika shimo za kifaa hiki.

Ng'ombe ambaye yapo kwenye mizizi na yanakula nyasi. Ng'ombe hao wanakula nyasi kwenye zizi ambayo wameekewa na mfanyikazi. Kuna ng'ombe ambao ni wa rangi ya nyeupe, wengine ni wa rangi ya nyeusi.

Mkulima ambaye yuko katika shamba yake, anajaribu kuchuna mimea yake ambayo amepanda. Kando yake kuna mimea ya mahindi. Yeye anatabasamu, na amechupaa chenye shamba.

Kuna mtu ambaye anakusanya maziwa. Anatumia Tuktuk ili kuchukua maziwa. Ameshikilia ndoo na anamwagia maziwa kwenye mitungi anazozibeba. Amevalia kizuizi cha kichwa.

Matunda ya aina ya ndizi ambayo inavunwa na wakulima. Wakulima hawa watatu wameweka matawi chini ili kuwekelea ndizi hizo ambazo wamevuna.

Ng'ombe wa maziwa ambaye yupo zizini. Ng'ombe huyu anakamuliwa kutumia kifaa cha ukamaji. Ng'ombe huyu anakula kwenye zizi la chakula huku akikamwa na mashini ya kukama.

Mfanyikazi ambaye anafanya kazi katika kiwanda cha kuhifadhi maziwa cha Brookside. Mfanyikazi huyu akona kifaa ambacho anaingiza ili kuangalia kama maziwa ni mzuri. Amevalia barakoa na kabuti ya rangi ya samawati.

Ndama ambayo imelala kando ya ng'ombe mwingine. Ndama ina rangi nyeusi na ina rangi nyeupe. Ndama imedungwa kwenye maskio ili kuweka alama.

Daktari ambaye anataka kuhudumia ng'ombe. Daktari huyu amevalia shati nyeupe na viatu ambavyo ni nyeupe pia. Ameshikilia kifaa kwenye mkono wake huku mkono mwingine amevalia glovu .

Mimea ya mahindi ambayo yamekauka na hadi yamebadilisha rangi bado hayajatolewa mahindi. Imebadilisha rangi kutoka rangi ya kijani hadi rangi hii.

Huku ni mahala ambapo maziwa inatengenezwa. Watu ambao ama wafanyikazi wanafunika vichwa, wengine wanafunika uso na barakoa, alafu kuna maziwa ambayo ipo kwa ndoo.

Ndizi ambayo bado ni mbichi na imetolewa maganda, maganda haijatoka vizuri kwa maana ndizi hio haijaiva vizuri, imeshikwa kwenye mkono wa mtu.

Matunda ya aina ya ndizi ambayo bado ni mbichi, matunda hii niya rangi ya kijani, matunda hii bado ikona mgomba wa ndizi ama miti wake.

Matunda ya ndizi, ambayo yameiva, ndizi haya ni ya rangi ya manjano, kuna mkulima ama muuzaji ambaye ameshikilia ndizi hizo.

Kuna mtu ambaye anasanya maziwa anatumia pikipiki ambayo iko na trela. Ameshikilia kibuyu ya maziwa akimwagia kwenye vibuyu anazobeba.

Maziwa ambayo yamegeuka yakawa maziwa mala. Maziwa iko katika sahani, yamepata kushikana shikana na ni ya rangi ya nyeupe.

Ndizi ama matunda ya ndizi ambayo maganda imetolewa. Kuna mtu ambaye ameshikilia ndizi hiyo ambayo maganda imetolewa na kuna mandizi mengine mabichi ambayo yako nyuma ya mkono.

Wafanyikazi ambao wanatoa maziwa katika gari ambayo ina mitungi mingi yaliyo na maziwa. Moja wao ameshika mtungi moja akimwagia maziwa iliyo ndani kwenye kifaa cha kuhifadhi maziwa.

Wamama ambao wanaonekana kuwa katika shughuli ya kupakua chakula. Wao wameshikilia sahani moja kubwa sana, na kuna vijisahani vidogo vilivyo na shimo ambacho wamekiweka vitu vyeupe.

Watu ambao wako katika duka ya kuuza maziwa. Kuna watu wengi ambao wanapanga laini ili kupata kuekewa maziwa kutoka kwa kifaa cha kuhifadhi maziwa.

Mahindi ambayo yamehifadhiwa katika jikoni. Mahindi haya yamefungwa ili juu ya moto ili wakati moshi inaipiga iweze kukaa kwa muda. Pia kuna mtungi iliyo kwenye ukuta.

Mwanamke ambaye ameketi ama ana ndoo ambacho anatumia kuchota maziwa ambayo yanakamwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe amefungwa kamba ili asiruke na kupiga teke maziwa yaliyokamwa.